Baba mmoja ako amesimama akiwa amebeba mtungi nyuma yake. Yeye amevaa sare na akafunika mkono yake na gloves . Pia amefunga mdomo. Yeye amesimama katikati ya shamba. Shamba hili lina mahindi bado ndogo. Yeye ako anayunyuzia hizi mahindi.

Hizi ni aina za dawa za kulevya ama ambazo zimepatikana kejani wakiwa wanatumia ama

Hii dawa mara kwa mara hupewa watoto walio na miaka kumi na kwenda chini, hizi dawa huwa apate afya nzuri.

Mgonjwa aliyekuwa na shida ya meno ameenda pale hosiptali, akiwa amefika akalala kwa kitanda na akaangalia juu. Daktari wawili, mmoja akiwa ameshikilia teknolojia ya kisasa kama amemfungua mdomo na kuona mwingine ameshughulikia kuona hilo tatizo ni lipi.

Huyu mama ameshika mtungi, ameweka mtungi kiuno yake alafu hapo mbele amebeba mtoto kwa tumbo lake akiwa anaelekea kuchota maji wenye kisima huku panaonekana ni mahali pa giza manake kaskazini kuna jua mingi na hakunyeshangi

hapa kuna baba moja akiwa anaangalia juu hapa kwa mti wa stima kuna vitu ama vitu maneno zimeandikwa kwa karatasi alafu zikawekwa hapa, haya ni maneno ambayo mtu takikana ama angetamani kufuata hizo maagizo anayesoma huyu baba akiwa anaangalia ama anazisoma hizo maelezo iliyoandikwa pale juu.

Hapa ni chumba ama hospitali. Mtoto amekuja kuhudumiwa akiwa na daktari. Hapa mtoto amekaa kwa kitanda akiwa anaelezea daktari shida lake lililokuwa. Daktari pale ambapo amevaa naye sare ya jeupe amesimama pale, amemshika mtoto mkono akiwa anaelezwa na mtoto shida alizokuwa nazo.

Hapa kuna baba ambaye yuko katikati ya shamba. Huyu baba amevaa koti lake nyupe akiwa amebeba mtungi ama mtungi kwa mkongo wake. Yeye akuwa anapita katikati ya hapa shamba akiwa anawawekelelea hizo shamba.

Hizi ni dawa ambazo mtu anafaa kuwa anakula ili kuzuia mimba wakati mtu anapofanya ngano na mpenzi wake. Hizi dawa unafaa kukunywa kabla ama baada ya kufanya mapenzi na mpenzi wako ili mwingine asishikwe na mimba ama dawa zinazoweza.